Duka hili la kuuza bidhaa tofauti kama nguo, miwani, kofia, mkufu na barakoa laonekana likiwa limepanga bidhaa yake kwa hali ya kuvutia.

Mtu bandia mwenye rangi nyeusi, amesimamishwa na kuvishwa nguo yenye rangi nyekundu, amevalia miwani, mkufu, na bangili. Kando yake kuna miwani ya kuzuia jua.

Hili ni duka linalo uza vifaa vya urembo. Baadhi yao ni mkufu, mkoba na kofia inayo zingira mwili wakati wa jua kali.

Hili ni duka la kuuza nguo. Mwanadamu bandia amevalishwa nguo hizi za kiume ili kuonyesha mnunuzi.

Duka linalouza bidhaa tofauti kama mkoba, viatu na nguo vinaonekana. Zimewekwa kenye kabati ya nguo ililo na glasi nyeupe ili mtu aone ndani. Jinsi ya kulipa malipo imebandikwa kwenye kabati hili. Nguo zingine zimeanikwa juu kwenye karatasi.

Hili ni duka la kuuza nguo linaloitwa woolworths. Ndani yake kuna kifaa cha kuonyesha nguo. Kimevalishwa ili mnunuzi aone nguo hizo.

Hii ni chumba cha kuuza nguo. Bidhaa hii imeonyeshwa tofauti. Kadhaa imehangishwa kwenye hanger ya nguo. Ingine imekunjwa na kuonyeshwa pale.

Duka ya kuuza bidhaa za urembo kama miwani na mikufu laonekana. Wasichana warembo wako kwenye ukuta kwenye picha wakiwa wametabasamu. Duka hili limepakwa rangi nyekundu na nyeupe.

Duka la kuuza nguo mlango wenye gilasi uko wazi. Mtu bandia amevishwa shati lenye rangi samawati na nyeupe na suruali nyeusi.

Hili ni duka la kuuza nguo, mnunuzi anakagua nguo anayotarajia kununua. Wauzaji wako kando wakingoja kumweleza maagizo tofauti.

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti vya mwili kama shati ,koti na viatu. Vimewekwa kwenye sehemu tofauti na kwa mgao ili iwe rahisi kwa mnunuzi.

Duka hili linauza bidhaa vya viatu. Colour ni nyeusi na nyingine ya rangi ya kahawia. Imetolewa kila moja imepangwa juu ya bokisi lake. Kando kuna viatu vilivyo ndani bokisi.

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti ya viumbe vya kike. Ndani yake kuna kanga, mfuko wa mkono, na mkufu.

Duka la kuuza nguo, Muuzaji ameshika shati lenye rangi nyeusi. Mchezaji wa mpira wa kikapu , akionekana kuchorwa kwenye nguo hii ameinua mkono.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za nguo. Kila nguo imewekwa kando kulingana na rangi yake. Kwenye paa la juu la duka hili, kuna balbu inayoeka mwangaza kwenye duka hili.

Mnunuzi wa gari aonekana akiwa ameketi kwenye gari lake akipewa ufunguo na aliyemuzia gari hili. Ametabasamu na kufurahia sana. Aliyemwuzia gari ameshika karatasi kwenye mkono na amevalia koti leupe.

Magari mawili yameegeshwa kwenye gregi iliyo nje yakiwa tayari kuuzwa. Watu wawili waliovalia koti inayoigiza mwangaza ili kuonekana wameangalia na mmoja kuelekea gari moja. Mnunuzi amevalia koti nyeusi akielekea upande wa gari.

Watu wawili wamesimama wakiangalia gari. Mmoja amefungua tenki la mafuta akiongeza mafuta ndani, mwenzake amevalia miwani akiwa anamtazama. Ndani ya greji hii kuna gari lingine lililoegezwa kando.

Watu watatu waonekana wakiwa wamesimama kwenye gereji ya gari iliyo na aina tofauti ya gari. Mmoja aonekana akiongea na wawili wanaokaa wanunuzi akiwaeleza gari gani wakiwa wamesimama kando ya gari nyekundu.

Gari lenye rangi nyeupe limeegezwa kando, mlango ukiwa umefunguliwa. Jumba refu lenye sakafu mingi linaonekana. Kibanda kilichoandikwa mpesa cha rangi ya jivu kinaonekana.

Hili ni gari nyeupe, liko kwenye gereji ya kuuza gari. Sahani ya nambari ya kitambulisho ni KCE 982 P .

Magari yenye rangi nyeusi yameegeshwa kando. Ukuta umejengwa kwa kutumia chuma ya mzunguko. Majumba yenye sakafu ndefu yamesimama kando.

Tairi zimewekwa kando kwenye caragi ya kuuza magari zikingoja wanunuzi. Bidhaa hii ni nyeusi kwa rangi.

Watu kadhaa wanaonekana. Mmoja ameketi Kwa nyasi akiangalia upande wa kulia. Wawili wamekalia gari wakiangalia upande wa kushoto. Mmoja amesimama kando akiangalia upande wa nyuma. Magari kadhaa ya rangi nyeusi yanaonekana. Miti ya rangi ya kinjano inaonekana.

Gari leupe limeegeshwa kando mlango wake umefunguka . Kifunguo yenye rangi nyeusi na mzingiro wa rangi ya kijivu kimeekelewa kwenye kona ya mlango huu.

Hili ni gari ya aina ya matatu, huwa na kipimo cha kubeba watu wasiozidi kumi na nne. Hutumika sanasana kusafirisha watu kutoka mji huu hadi mwingine.

Gari aina ya matatu lenye rangi ya samawati limesimamishwa ,mfereji wa maji mwenye rangi ya kijani uko hapo chini . Kando yake kuna nyumba ya mawe iliyojengwa, mti mwenye matawi ya kijani kibichi unaonekana.

Hapa ni soko la kununua gari. Kuna wauzaji wawili na mnunuzi mmoja. Kuna magari mawili yanayotaka kununuliwa. Muuzaji anatembea akienda pahali penye wauzaji wako. Wauzaji wamesimama kando wakingoja awafikie.

Gari lenye aina ya matatu yenye rangi nyeupe imesimama atarajiwa kuuza, laini za nguvu za umeme zinapita ,miti yenye matawi ya rangi ya kijani yaonekana.

Haya ni magari. Yako kwenye soko na kuuza. Yametengewa pahali mbali na majumba.

Gari lenye rangi nyeupe liko kando ya barabara. Dirisha za nyuma za rangi zimefungwa, dirisha ya mbele ya upande wa kulia kwenye dereva huendesha limefunguliwa. Hali ya anga iko shwari.

Gari kubwa la rangi ya samawati linalotumika kusafirisha magari mengine kutoka maeneo moja hadi mengine. Kuna maua iliyopandwa kando ya jumba lenye sakafu moja.

Magari yameegeshwa kwenye gereji yako tayari kuuzwa. Miti yenye matawi ya kijani kibichi yaonekana. Nyasi imemea humu.

Watu wawili wameketi kwenye gari. Mwanamke anaonekana akipewa kifunguo akiwa ametabasamu. Amevalia mshipi wa usalama.

Magari yameegezwa kwenye gereji yakiwa tayari kuuzwa. Moja limefunguliwa mlango. Mwanaume mmoja amesimama, akiangalia upande wa kushoto. Mwenzake amesisima karibu na mti ulio na matawi ya kijani kibichi.

Magari matatu yamesimamishwa kwenye chombo kikubwa chenye rangi ya kijivu. Kando kuna mtu aliyesimama. Magari mawili yako chini. Chumba cha rangi ya kijivu kipo kando.

Gari limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Gurudumu moja limewekwa juu yake. Kando kuna lango kubwa lenye rangi ya samawati. Miti ya majani ya kijani kibichi yaonekana.

Gari hili la aina ya nissan lina rangi nyeusi na nyeupe. Mlango wake umefungwa, haliendeshwi limesimama. Kando yake kuna kamba ya rangi nyeupe, nyekundu na samawati.

Gari mbili moja nyeusi ingine nyekundu imeegeshwa kando ya barabara. Hali ya anga iko safi. Lango kubwa tatu lenye rangi ya kijivu yaonekana.

Gari lenye rangi nyeusi limefunguliwa milango zote na buti, inaonekana haina kitu, viti havijakaliwa na mtu. Chini ni njia ya lami.

Hili ni gari. Gari hii lina namba ya usajili ya KCE 982P. Gari hili ni la rangi nyeupe . Limo katika gereji likitarajiwa kuuzwa.

Soko hili lauza chakula tofauti kama karoti, pilipili hoho, viazi tame. Vimepangwa sawasawa na vinakaa kuvutia mteja. Viazi zimepangwa kwenye ndoo na bidhaa ingine kutandikwa chini na imeoshwa na yoonekana kuwa sasa.

Soko hili lauza bidhaa tofauti ya kitamaduni, sana sana mchoro iliyochorwa watu na wanyama wa pori. Paa la soko hili liko kwa juu sana. Bidhaa ingine imewekwa kwenye ukuta.

Soko hili lauza bidhaa tofauti kama nguo, viatu na vifaa vya kitamaduni. Muuzaji mmoja aonekana akiwa ameketi chini akizungumza na mnunuzi. Wenzake wanaonekana kwa umbali wakitembea wakibagua bidhaa tofauti.

Hili ni soko la kuuza matunda, sana sana ndizi. Ndizi kadha iko bado haijaiva na iko na rangi ya kijani kibichi, iliyoiva iko na rangi ya njano. Muuzaji aonekana kwa mbali akiwa ameketi chini, akingoja wateja kununua.

Soko hili lauza bidhaa tofauti kama bangili na shanga iliyopangwa na kumwagwa chini ili kuvutia anunuaye, kando yake kuna gari leupe lilioegezwa kwa njia.

Hili ni soko la kuuza bidhaa ya kitamaduni iliyopakwa rangi tofauti na yavutia. Kando yake kuna wauzaji walioketi chini wakingoja wateja. Duka lingine kando yao liko na bidhaa ingine iliyowekwa kwa gunia na haijafunguliwa.

Duka linalouza vifaa tofauti kama mkoba, shanga ya shingo imeegezwa na kupangwa vyema. Imejengwa kwa kutumia mti na juu yake paa limejengwa kwa kutumia mabati.

Duka la kuuza viatu limepangwa kwenye rafu iliyojengwa kwa kutumia mbao. Viatu zingine zime andikwa chini kwenye karatasi nyeusi. Miwani ya macho pia inauzwa ikiwa imeegezwa hapo kando.

Duka linalouza viatu aina vya aina ya kimasai na kitamaduni yanaonekana. Viatu hivi vimepangwa kwenye rafu iliyopangwa sambamba. Wanunuaji wanaonekana wakitembea kando wakipitia duka hili.

Hili ni soko linalouza bidhaa ya kitamaduni, kama mkoba, viatu vya aina ya masai, na nguo zilizoshonwa na kitenge. Muuzaji anaonekana amesimama akiangalia wauzaji wanaotembea wakija pande yake.

Hili ni soko la matunda. Yamepangwa katika sehemu tofauti. Nyanya, ndimu, ovakado na machungwa. Wauzaji wamekalia kwenye viketi. Wanunuzi kadhaa wameinama wakinunua bidhaa.

Duka hili lauza nguo. Bei ya kila nguo imewekwa kando yake. Wanunuzi wako wawili wakikagua bidhaa hii.

Hili ni duka la kitamaduni, linauza bidhaa tofauti, mingi yake ikiwa mkufu wa jadi unaotumika kuvalishwa kwenye shingo.

Magari yanayoelekea upande moja yaonekana. Waya za nguvu za umeme na tanki ya chuma iliyoinuliwa juu. Ubao wa matangazo waonekana.

Soko lenye viungo tofauti vyaonekana. Kuna ya rangi ya njano, nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Vimewekwa kwenye ndoo ili isivyokuwa na vifuniko.

Ndizi imo sokoni yenye rangi ya njano na mengine ya rangi ya kijani kibichi. Imepangwa kwenye kreti za mbao. Wauzaji na wanunuzi waonekana moja akiwa amekaa na kadhaa wakitembea wakikagua bidhaa.

Soko la kuuza mayai, limepakwa rangi ,ya kijani kibichi. Bidhaa hii imepangwa kwenye kreti tofauti, sahani ya plastiki yaonekana, kando na kamba ya rangi ya njano ikininginia.

Soko ya maua tofauti ya rangi tofauti rangi ya ngano, rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi. Mengine yamewekwa ndani ya karatasi na sidi kuwekwa hapo kando yake. Mengine yapo ndani ya ndoo na kuwekewa maji.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kitamaduni. Baadhi yao ikiwa ngoma, kanga, shuka za maasai, uteo na mkufu.

Hili ni soko la vyakula, kuna pilipili hoho, viazi tamu, karoti, nyanya na vitunguu vinavyongoja kuuzwa ili kupata riziki ya siku.

Hili ni soko la vitunguu, husafirishwa kwenye maeneo mbalimbali ili kufikia wanunuzi. Vitunguu hutumika kwenye chakula cha kila siku.

Hili ni soko la kuuza vyakula tofauti kama nyanya, vitunguu, ndizi, mboga, na viazi tamu. Muuzaji ameketi chini akiangalia upande wa kulia. Juu yake kwenye paa kuna kamba zilizopangwa na zaning'inia.

Ndizi zilizoiva zimeekwa katika kreti mbali mbali, yenye rangi nyeusi zikingoja kuuzwa. Ndizi hizi zote ziko na rangi ya njano.

Hili ni soko kubwa. Limegawa katika migawanyiko tofauti. Sehemu ingine inauza nguo, ingine vyakula na ingine matunda.

Soko la kuuza samaki, wauzaji wamekaa kando. Samaki hizi zimewekwa kwenye debe la rangi ya kijani, kreti ya rangi ya samawati iko hapo kando.

Soko la matunda tofauti. Mnunuzi ameshika machungwa yenye rangi ya njano. Ameshika karatasi kwenye mkono mwingine tayari kuweka ndani. Muuzaji ameshika maji kwenye chupa akiwa amesimama akiangalia mkono wa kulia.

Soko la kuuza vyakula, kama viazi tamu, mahindi, nyanya, ndizi na karoti yaonekana. Wanunuzi wawili wamesimama pale kando wakiuza bidhaa.

Nyumba za kifahari kadha zimejengwa na zaonekana zavutia. Kando yake kumejengwa barabara aina ya lami na zimeunganishwa kwa kutumia waya.

Nyumba hii ya kifahari yaonekana na ikiwa inavutia. Lango kubwa la rangi nyeusi limefunguliwa na nyayo za umeme imezingirwa juu yake. Kuna miti ya aina ya maua ilio pandwa.

Shamba hili limegawanywa pande moja ikiwa imetandazwa mawe na pande ingine ikiwa na nyasi na miti ndogo. Ndani yake kuna ubao wa Pearl Court ulio ekezwa ndani yake. Ukuta wa mzunguko wa mawe pia umejengwa.

Majumba ya ghorofa yanaonekana yakiwa na sakafu kadhaa. Ukuta wa mzunguko umejengwa kwenye nyumba hizi. Kando kuna nyasi iliyo rangi ya jani hapo kando.

Jumba aina ya ghorofa lililojengwa na kupakwa rangi laonekana na lavutia kando yake kuna vimbo la maji linalotumika na watu kuogelea kuna mtu anayeonekena anatembea kwa umbali kwenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Jumba aina ya ghorofa lenye sakafu mingi inaonekana. Kando yake kuna tenki la rangi nyeusi mbili ya maji, ukuta wa mzunguko wa kutumia mawe umejengwa.

Jumba linolalojengwa halijaisha kujengwa. Kuna miti iliushikilia huko juu. Hali ya anga ni safi. Kuna ukuta wa mzunguko. Mabati iliyoharibika iko kando yake.

Hili ni jumba linalo tarajiwa kuuzwa. Jumba hili lina mimea imemea kando yake. Kuna mahali pa kuogelea pia.

Mbao ya maagizo imegongelewa kwenye mti, kando yake una jumba la ghorofa lenye sakafu mingi limejengwa, ukuta wa mzingiro umewekwa kutumia waya.

Majumba yenye sakafu kadhaa yaonekana. Ukuta ulio na waya za nguvu za umeme umezungukwa. Bwawa la kuogelea lenye maji, yaliyo masafi yaonekana.

Nyumba zuri yenye rangi ya kijivu na njano imejengwa na gridi yake imefunikwa kwenye paa rangi ya kijani kibichi na gari liilofunikwa na kitambaa liko chini yake. Kando yake kuna jumba lililooneana ni kama halijaisha kujengwa. Tenki la maji lenye rangi nyeusi laonekana.

Haya ni majumba tofauti. Yamejengwa kutumia mawe na kupakwa rangi. Yako katika soko kutarajiwa kununuliwa. Kando yake kuna sehemu iliyotengwa ya kuegeza gari.

Hii ni nyumba iliyojengwa kwa mawe. Kando yake kumewekwa ukuta wa waya unaozingira nyumba hii. Kuna lango kubwa nyeusi.

Nyumba kubwa iliyojengwa yenye rangi ya kijivu na paa lake rangi ya kahawia yaonekana. Chini yake kuna nyasi iliyopandwa yaonekana kutengenezwa bila uchafu. Kuna maua kando ya ukuta wa nyumba hii. Paa lake lina chimuni inayotoa moshi wakati unapika.

Ghorofa ndefu lenye sakafu mingi laonekana. Waya za nguvu za umeme, zimepita kando ya majengo haya. Maua yako kando yamemea.

Hii ni ghorofa iliyojengwa kutumia mawe, ina sehemu sita, juu yake, kuna mahali pametengwa kando ya tanki la maji.

Ghorofa tatu zimesimamishwa. Moja imepakwa rangi ya kinjano. Ina sehemu kadhaa. Ukuta wa mzunguko umejengwa. Kando yake kuna nyasi ya rangi ya majani.

Hiki ni kituo kikuu cha ununuzi. Sana sana kituo hiki huwa na maduka mengine ndani yanayouza bidhaa tofauti tofauti.

Duka kubwa limepanga bidhaa yake na paa la duka hili huonekana likiwa juu. Wapangaji wameinama akipanga bidhaa hii kwenye rafu. Muuzaji ako hapo kando akiangalia bidhaa.

Duka kubwa limepanga bidhaa yake tofauti kwenye rafu ya mbao. Vifaa hii viyaonekana vimepangwa na viko shwari. Muuzaji ameinama aliyevalia longi ya rangi nyeusi. Mwignine amevalia koti nyekundu na amevalia barakoa amtazama mwenzake. Paa la jumba hili lina chuma inayopeleka huku juu.

Hili duka kubwa, wafanyikazi wafanyikazi waliovalia sare ya rangi nyekundu na nyeusi waonekana wakipanga bidhaa hii wakiwa tayari kuiskuma kutoa nje. Wauzaji wengine bado wako ndani wakiwa kwenye laini kungoja kushughulikiwa.

Duka kubwa lilopanga bidhaa yake kulingana na kampuni yake. Kredi moja enye rangi ya samawati imekwa hapo chini. Rafu zingine zimepangwa na vyombo vya rangi nyeupe.

Duka kubwa lina shelf tofauti. Moja ina vinywaji, ingine ina vifaa vya wanawake. Kuna kifaa cha kuweka mizigo na kusukuma. Ndani yake kikapu cha kubebea nguo.

Duka kubwa lauza bidhaa tofauti, moja imewekwa kwenye kreti iliyoundwa na mbao na gurudumu ingine imewekwa kwenye reki yenye rangi nyeupe. Wanunuzi waonekana kwa mbali wakitembea.

Hili ni duka kubwa au soko kubwa. Huuzwa bidhaa tofauti katika kila njia ndani mwake. Paa lake huwa limejengwa juu zaidi kushinda nyumba za kawaida.

Hili ni duka kubwa au soko kubwa. Lina bidhaa tofauti kama baiskeli na nguo. Zimepangwa ili mnunuzi aweze kuona kwa urahisi.

Duka kubwa linauza bidhaa tofauti. Friji yenye rangi ya kijivu imepangwa na kusimamishwa kando. Bidhaa zingine zimepangwa na kuna njia inayopita katikati. Paa la jumba hili liko juu na globu za stima ndefu zapita.

Duka kubwa lauza nyama tofauti iliyokatwa nyama ya kuku na nyama iliyosiagwa imefunikwa kwenye plastiki nyeupe na karatasi linalopitisha mwangaza kuonekana.

Duka kuu lenye bidhaa tofauti. Watu watatu wamesimama. Mmoja amevalia shati la nyeupe ameangalia mkono wa kulia. Wawili wameangalia mbele. Bei ya bidhaa imewekwa kwenye paa la nyumba hili.

Hili ni duka kubwa limejengwa kwa dari ya juu. Paa lake limewekwa mabati. Ndani yake kuna bidhaa tofauti zinazouzwa. Mwangaza pia imewekwa ndani ya hili jumba.

Hili ni duka kubwa. Lina offer ya mauzo ya bidhaa tofauti. Kwenye paa la jumba hili, kuna mwangaza wa nguvu za umeme.

Duka kubwa linalo uza bidhaa tofauti kama mashine ya kuosha nguo lenye rangi ya kijivu yaonekana. Muuzaji amesimama kando akiangalia bei ya friji. Paa la jumba hili lina mfereji ya rangi nyekundu na balbu zinazo waka.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofauti, limepanga kwenye glesi inayopitisha mwangaza. Wanunuzi wamekaa kando wakiangalia vifaa na chakula cha kununua.

Viafaa cya kupika vimewekwa kwenye sakafu. Televisheni zilizowashwa ziko kwenye ukuta. Juu kuna bulb inayowaka. Chini yake imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti. Wanunuzi watatu wako kwenye njia moja ya duka hili. Mmoja ameweka mikono kwenye kiuno, mwingine ameinama, mwingine amesimama. Sakafu la duka hili ni nyeupe.

Hili ni duka kubwa la Carrefour ,ndani yake kuna bidhaa tofauti. Bei imewekwa kwa kila njia ya bidhaa.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofauti imepangwa kwenye friji na shelfu tofauti kulingana na rangi yake. Paa la jumba hili liko juu na balbu kuwashwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza mboga. Zimepangwa kwenye vifaa vieusi na kufunikwa na karatasi. Vimewekwa kwenye shelfu na bei yao kuwekwa kando.

Duka kubwa lina njia katikati na limepanga bidhaa yake kulingana na kiasi na rangi yake. Jumba lake lina chuma lililosimama katikati. Paa lake lina balbu iliyo ndefu na inanyorosha kutoka sehemu moja hadi ingine.